njia ya kisasa na nyepesi na ya kiteknolojia zaidi inayomuwezesha mtu kufanya miamala ya kifedha inayojumuisha kutoa na kuweka pesa kwa njia rahisi kabisa kwa kutumia simu janja ya mkononi, njia hii ni muhimu sana na ni salama kwani ni nyepesi mno.

Vinywaji na vilevi mbalimbali vikiwa vimepangiliwa kwenye rafu na kupangiliwa katika utaratibu maalumu tayari kwa kuweza kuwaruhusu wale wateja wanao hitaji kupata huduma hiyo ya vinywaji. Matumizi ya vilevi ni hatari kwa afya laki pia haishauriwi kwa matumizi ya vinywaji hivyo kwa wale ambao wana umri chini ya miaka kumi na nane.

Duka kubwa la magari mazuri na ya kisasa na ya kifahari yaliyoandaliwa na kuwekwa tayari kwa ajili ya kuweza kumvutia mteja, huku likizungukwa na maghorofa na miti michache kuongeza uzuri wa mazingira hayo ya kuvutia.

Gari zuri la kisasa na la kifahari, linalopatikana katika moja ya maduka yanayojihusisha na shughuli ya kuuza magari hayo, katika mpangilio uliokua mzuri unaomwepesishia mteja kuweza kuyapata magari hayo kwa namna ambayo ni rahisi na nyepesi, bila kuhusisha ugumu wa namna yoyote.

Duka la magari ya kisasa na ya kifahari zaidi, linalotumia njia za kisasa katika kufanya biashara zake. Likiendelea na shughuli yake hiyo kwa kutumia mifumo hiyo ya kitaalamu zaidi na kuyaandaa magari hayo kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza magari ya kisasa na ya kifahari, magari hayo ambayo yamepangiliwa katika utaratibu mzuri na mpangilio maalumu ili kuweza kurahisisha zoezi la ununuaji pale wateja watakapokuja kuchagua gari kulingana na mapenzi yao.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, kwa ajili ya kuweza kupokea wateja na kuwahudumia wateja hao kwa wepesi na urahisi. Nje ya duka hilo kukiwa tayari kuna wateja wakiendelea kuhudumiwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kwenye duka hilo kuweza kuzipata kwa hurahisi. Ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiautomatiki, inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo muhimu ya maziwa kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajia kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa katika duka hilo ili waweze kuipata kwa wepesi na urahisi, ndani yake kukiwa na mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoesi la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo likiwa tayari limekwisha funguliwa na kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kwenye duka hilo ili kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki yaenye rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na picha ya ng'ombe inayotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila tabu ya aina yoyote.

Mwanamke mfanyabiashara wa maziwa akiwa tayari amekwisha fungua duka lake, linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa tayari kwa ajili ya kuweza kupokea wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwake, ili waweze kuipata kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali likiwa tayari imekwisha funguliwa ili kuweza kuwapokea wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye hilo duka. Wafanyabiashara wanaohusika na duka hilo wakiwa wanatabasamu zinazozihiri kwenye nyuso zao kuonyesha furaha waliokuanayo kupokea wateja katika hilo duka.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji bidhaa hiyo na huduma kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi. Ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi kuuzia maziwa.

Duka linalojihuysiusha na shughuli za kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha kufunguliwa kwa ajili ya kuweza kuwa ruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwenye duka hilo, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi.

Zoezi la kusafisha mashine ya kiautomatiki yenye rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng’ombe, inayopatikana katika moja ya maduka yanayojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, ikiwa tayari imekwisha kamilika na kuiacha mashine hiyo ikauke vizuri kwa ajili ya kuweza kuanza shughuli zake za kila siku.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari liko wazi na kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji kununua bidhaa katika duka hilo, kuweza kujipatia huduma kwenye duka hilo kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa na kuweza kuhudumia wateja wanaohitaji huduma ya maziwa kutoka katika duka hilo kukiwa ndani yake kunapatikana mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo muhimu ya maziwa kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, bila kupata tabu ya aina yeyote katika kupata huduma hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa kukiwa ndani yake na mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa ili kuweza kuhakikisha wateja wanaohitaji huduma ya maziwa katika duka hili kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limeshafunguliwa na kuweza kuanza kuwahudumia wateja wake, kwa kupitia njia na mfumo wa kisasa unaohusisha matumizi ya mashine ya kiautomatiki ya kuuzia maziwa. Mashine hii inatarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mashine ya kiautomatiki ya kuuzia maziwa iliyopambwa kwa rangi tofautitofauti pamoja na picha ya ng'ombe inayopatikana katika moja ya maduka yanayojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa. Mashine hiyo inatarajia kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojihushisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo; likiwa tayari limekwisha funguliwa kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaotaka huduma kutoka kwenye duka hilo, kuweza kupata huduma hizo kwa wepesi na urahisi.

mwanaume mfanyabiashara anayejihusisha na biashara ya kuuza maziwa akiwa tayari amekwishafungua duka lake, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka katika duka lake kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, akiendelea kuikagua mashine yake ya kiautomatiki inayotarajiwa kuweza kumwepesishia zoezi la kuuza maziwa hayo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo muhimu kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Duka hilo ambalo kwa nje limepambwa kwa rangi nyeupe na ya bluu, na picha ya bilauri yenye maziwa, pamoja na chombo cha kuhifadhia maziwa; ili kuweza kuvutia muonekano wa duka hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa Likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaoitaji huduma hiyo kwenye duka hilo kuweza kuzipata kwa wepesi na urahisi kabisa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa na kuweza kuruhusu wateja wanahitaji hudumu kutoka kwenye duka hilo kuweza kuzipata kwa wepesi na urahisi. Ndani yake kukiwa kuna mashine mbili za kiautomatiki zinazotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalo jihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanao hitaji kupata huduma hiyo muhimu kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, na picha ya ng’ombe inayo patikana katika moja ya maduka yanayojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, mashine hii inatarajiwa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shighuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha kufunguliwa na kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye hilo duka kuweza kuipata. Kukiwa ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki yenye picha ya ng’ombe kwa nje, inayoweza kutumika kurahisisha zoezi hilo.

Duka lililokuwa limekwisha kufunguliwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari kwa ajili ya kuweza kupokea wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo. Kwa nje kukiwa kumepambwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe, ilikuweza kuimarisha muonekano mzuri wa duka hilo kwa nje.

Wafanyabiashara wa duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, wakiwa tayari wameshaweza kufungua duka na kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hio kutoka kwenye hilo duka kuweza kuipata kwa urahisi na uwepesi. Tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao, kuonyesha utayari na umakini waliokuwa nao kwenye kazi yao.

Duka linalo jihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na vitu mbalimbali kama vile mtindi likiwa tayari limekwisha funguliwa na kuweza kuruhusu wateja wanao hitaji huduma kutoka kwenye duka hilo waweze kuzipata kwa wepesi na urahisi ndani yake kukiwa na mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kumrahisishia muuzaji shughuli ya kuuza maziwa .

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa na kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye hilo duka kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi, ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalo jihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kuweza kuipata kwa urahisi, ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kurahisisha huduma hiyo kwa wateja watakokuja kwa ajili ya kujipatia huduma hiyo. Ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo.

Mashine ya kisasa na ya kiatumatiki yenye rangi ya bluu pamoja na picha ya ng’ombe na vifaa vya kuhifadhia maziwa. Ikiwa imekaa katika moja ya maduka yanayojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa. Mashine hiyo ya kiautomatiki inatarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa limekwishafunguliwa tayari kwaajili ya kuweza kuruhusu wateja wanohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu mteja anayehitaji huduma kutoka kwenye duka hilo, kuweza kuipata kwa urahisi na uwepesi pasi na kupata ugumu wowote katika kufikia huduma hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyenginezo zinazotokana na maziwa, kama vile mtindi pamoja na vitafunwa vyenginevyo vipo tayari vimefunguliwa kwaajili ya kuweza waruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuipata katika hilo duka nje kulikuwa kuna mashine ya kiautomatiki na utarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha bilauli iliyojazwa maziwa na picha ya ng'ombe

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wahaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo kuweza kuvipata kwa wepesi na urahisi. Ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa.

Mashine ya kiotomatiki yenye rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe na maandishi yanayojieleza kupatikana kwa bidhaa hiyo kwenye hiyo mashine inayotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Mashine hii inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ambayo tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanayohitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa na kuweza kuwaruhusu wateja wanaoitaji huduma hiyo ya maziwa, kuweza kuipata kwa urahisi nje ya duka hilo kukiwa na mashine ya automatiki inayorahisisha zoezi la kuuza maziwa

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa na kuweza kuruhusu wateja kuingia na kujipatia huduma hiyo ya maziwa inayopatikana katika duka hilo. Kwa nje kukiwa kumepambwa na rangi mbalimbali na picha ya ng'ombe, inayoashiria kupatikana kwa bidhaa hiyo katika hilo duka.

Watu wakiwa wamekusanyika katika duka linalojihisisha na shughuli ya kuuza maziwa, ambalo limekwisha kufunguliwa na kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa limekwishafunguliwa, nje kukiwa na mshine mbili za kiautomatiki zinazoweza kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Mashine hizo zikiwa zimepambwa na rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng’ombe.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa pamoja na bidhaa nyingine. Bidhaa zinazoweza kupatikana katika duka hili zinajumuisha mtindi, mayai pamoja na keki na bidhaa nyinginezo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na maziwa, kama vile mtindi pamoja na vitafunwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine kama vile mayai, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji kupata huduma hizo katika duka hilo waweze kuzipata kwa urahisi na wepesi. Kwa nje kukiwa kumepambwa kwa rangi nyeupe kwa nyeusi pamoja na picha ya ng’ombe, ili kuweza kuweka muonekano wa duka hilo kuwa mzuri na wa kuvutia.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa kwa nje limepambwa kwa picha mbalimbali ikiwemo picha ya mtoto na picha za ng''ombe, ili kuongeza mwonekano mzuri wa kuvutia na kuweza kuwavutia wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye hilo duka.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine mbalimbali, kama vile mayai na mikate, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hizo muhimu, kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa kuweza kupokea wateja mbalimbali. Ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiautomatiki, yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe. Mashine hii inatarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari lipo wazi kuweza kuruhusu na kupokea wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye hilo duka, ndani yake huwa kuna mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo.

Mashine ya kiautomatiki yenye rangi ya bluu, maandishi pamoja na picha ya mtoto aliyeshika bilauri lenye maziwa. Mashine hii inatarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa kwa kiasi kikubwa, ikiwa nje ya duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Mashine nzuri ya kisasa na ya "kiautomatiki" ina yotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa yaliyopambwa kwa rangi ya bluu, pamoja na maandishi na picha ya mtoto akinywa maziwa hayo, inayopatikana katika moja ya maduka inayojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, ikiwa tayari imekwisha kamilisha zoezi la kutengeneza samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti, kisha kuziweka katika mpangilio maalumu utakao mrahisishia mteja atakapokuja kununua bidhaa hizo.

Duka linalijihususha na shughuli za kutengeneza na kuuza samani mbalimbali kama vile: miti, meza na vitanda; likiwa tayari limekwisha andaa viti hivi na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti, kisha kuvipangilia katika mpangilio maalumu ili kuweza kurahisisha zoezi la kuuza viti hivyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, kama vile viti, meza pamoja na vitanda, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa viti hivi na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti, tayari kwa ajili ya kuvutia mteja ili aweze kununua kulingana na mapenzi yake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali kama vile: viti, vitanda, meza na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwisha funguliwa na kupangilia bidhaa zake katika mpangilio maalum na mzuri ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linaojihusisha na shughuli ya kutengeneza samani mbalimbali kama vile vitanda na viti, likiendelea na zoezi la kutengeneza kitanda na kukipamba kwa rangi mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kinakua katika muonekano na wenye kuvutia.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo na kuziweka katika mpangilio maalumu utakaomwezesha mteja anayehitaji kununua bidhaa hizo kuzipata kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalilmbali kama vile masofa na meza, zikiwa tayari samani hizo zimekwishaandaliwa vizuri na kupambwa kwa rangi tofautitofauti, huku ukutani kukiwa kumebandikwa picha na matangazo mbalimbali juu ya bidhaa zinazopatikana katika duka hilo.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa limekwisha kamilisha zoezi la kutengeneza bidhaa hizo za samani aina ya viti na meza; tayari kwa ajili ya kuweza kuviweka sokoni na kuviuza kwa bei stahiki.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, wakiwa wamekwisha kukamilisha zoezi la kutengeneza viti na kuvipangilia katika mpangilio mzuri na kuvipamba kwenye mapambo mazuri kabisa ili kuweza kuvutia muonekano wake na kumrahisishia mteja pale atakapokuja kuchukua.

Moja kati ya wahusika wa duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, akiendelea kukagua ubora wa bidhaa zinazotengenezwa katika duka hilo, ili kuweza kuhakikisha wateja wanapata bidhaa zilizokuwa bora kabisa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa za samani mbalimbali kama vile viti na meza, vikiwa tayari vimekwisha andaliwa vizuri kwa ustadi mkubwa na kupangiliwa katika mpangilio maalumu ili kuweza kurahisisha zoezi hilo pale wateja watakapo kuja.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza bidhaa za samani mbalimbali, kama vile: viti, meza, pamoja na vitanda. Ikiwa tayari limekwisha maliza zoezi la kutengeneza bidhaa hizo na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti, na kuzipangilia vizuri ili kuweza kuwepesisha zoezi la kuuza pale wateja watakapokuja.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali kama vile; viti, meza na vitanda pamoja na bidhaa nyinginezo likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo ili kuweza kuzipata kwa wepesi na urahisi.

Duka kubwa linayojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali zikiwa tayari zimekwisha andaliwa na kupambwa kwa rangi tofautitofauti, na kuwekwa katika mpangilio maalumu tayari kwa ajili ya kuweza kumruhusu mteja kuchagua bidhaa kulingana na matakwa yake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti pamoja na meza ikiwa tayari imekwisha kamilisha zoezi hilo na kuviandaa kwa usatdi mkubwa na kuvipangilia vizuri ilikuweza kurahisisha zoezi la kuuza vitu hivyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali, kama vile: viti, meza pamoja na vitanda; vilivyotengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu, na kupangiliwa vizuri ili kuweza kurahisisha zoezi hilo wateja watakapokuja.

Mwanamke aliyebana nywele zake, akiwa katika moja ya maduka yanayojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali, kama vile; viti, meza pamoja na bidhaa nyinginezo. Duka hilo likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji bidhaa kutokana na duka hili, waweze kuzinunua kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbali mbali kama vile meza, viti, na makabati ikiwa tayari imekwisha kamilisha zoezi la kuandaa vitu hivyo na kuvipamba na kuviweka katika mpangilio mzuri kabisa, ili kuweza kurahisisha zoezi la kuuza wateja watakapo kuja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizi katika muonekano mzuri na wa kuvutia, baada ya kuwa zimekwisha pambwa na kuwekwa katika muonekano mzuri na mpangilio maalumu, ili kuweza kumvutia mteja na kurahisisha zoezi la manunuzi.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kuviandaa viti hivi na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti, na kuvipangilia katika mpangilio maalumu utakaowepesisha zoezi la kuviuza viti hivyo.

Duka kubwa linaojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali likiwa na viti ambavyo tayari vimekwisha tengenezwa vizuri kabisa kwa ustadi mkubwa na kupambwa vizuri kwa rangi nyeupe, ili kuweza kuvutia muonekano wake na kumshawishi mteja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na kuuza samani mbali mbali ambazo zimeandaliwa vizuri kwa ustadi na uweledi mkubwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kupokea wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo. Bidhaa hizo zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio mzuri na maaalumu ili kuweza kurahisisha zoezi hilo.

Duka kubwa la samani mbalimbali linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani hizo, kama vile: viti, meza pamoja na vitanda. Zikiwa tayari zimekwisha tengenezwa na kupangiliwa katika mpangilio maalumu wenye kuvutia, ili kuweza kumshawishi mteja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali, kama vile viti na meza, ikiwa tayari imekwisha kuviandaa viti katika muonekano na ubunifu mkubwa kabisa, tayari kwa ajili ya kuweza kumshawishi mteja kuweza kununua bidhaa hizo.

Sehemu ya mapokezi ya moja kati ya hoteli kubwa zinazopatikana hapa nchini, inayohusika na kuwapokea wateja wanaokuja katika hoteli hiyo ya kifahari na kuwapatia maelekezo juu ya huduma zinazopatikana hapa hotelini bila kuwaficha chochote.

Mwanamke mjasiriamali anayejihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile: ndizi, matikitikimaji, machungwa pamoja na matunda mengineyo. Akiwa sokoni akiendelea na shughuli zake za kila siku. Matunda ni muhimu sana kwa ajili ya kuimarisha afya ya mwili.

Eneo la soko ambalo ndani yake kunapatikana wajasiriamali tofautitofauti, wakijishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mbogamboga, nyanya na vitunguu. Wakiwa tayari wapo sokoni kwa ajili ya kuweza kuendelea na shughuli zao za kila siku.

Shughuli za kuuza na kununua zikiwa zinaendelea katika moja ya masoko linalojihusisha na shughuli ya kuuza na kununua bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, hoho, machungwa pamoja na mbogamboga za majani na bidhaa nyingine zikiwa zinaendelea bila kupoteza muda.

Mfanyabiashara wa kiume anayejihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa tofauti tofauti kama vile; ndizi, mananasi, machungwa, matikitimaji na matunda mengineyo akiwa sokoni akiendelea na shughuli zake za kila siku huku akiwa ameshikilia gazeti ili aweze kujifunza mawili matatu na kupata taarifa mpya zinazopatikana kwenye hilo gazeti.

Zoezi la kuuza na kununua likiendelea kwa wanawake hawa wawili waliokuwa sokoni. Mwanamke mmoja anayejihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, mbogamboga na nyanya; akiwa yupo zake sokoni akiendelea na shughuli zake za kila siku. Tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao kuonyesha umakini na ari waliokuwa nao juu ya biashara yao hiyo.

Mwanamke mjasiliamali anae jihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu swaumu, hoho na bidhaa nyinginezo akiwa sokoni akiendelea na shughuli zake za kila siku yeye pamoja na wafanya biashara wenzake, kwaajili ya kuweza kujipatia kipato chao.

Mwanamke mjasiriamali akiendelea na zoezi la kuuza bidhaa tofautitofauti, kama vile; nyanya, mbogamboga pamoja na hoho na bidhaa nyinginezo. Akiwa sokoni, yeye pamoja na wafanyabiashara wenzake katika eneo hili mashuhuri linalofahamika kwa ajili ya shughuli hizo za kibiashara.

Njia ya kisasa na nyepesi ya kiteknolojia zaidi inayomuwezesha mtu kufanya miamala ya kifedha kama vile kutoa na kuweka pesa kwa njia rahisi kwa kutumia simu janja ya mkononi pamoja na kadi ya benki, njia hii ni salama na nyepesi mno.

Kupatikana kwa njia za kisasa na za kiteknolojia zinazorahisisha zoezi la miamala ya kifedha ikijumuisha kutoa na kuweka pesa kama vile matumizi ya simu janja za mkononi, simu hizi zimekuwa ni chachu ya kurahisisha zoezi hilo la kutoa na kuweka pesa.

Ukarabati wa jengo kubwa aina ya ghorofa la kisasa ukiendelea ukitumia njia na mbinu za kisasa. Jengo hilo linatarajia kupangisha watu wengi, ili kuweza kufikia lengo la taifa la kutokupatikana kaya yeyote katika jamii inayokosa mahala pa kukaa.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali upande wa Nguo za kike, zilizopangiliwa vizuri na kuwekwa katika sehemu maalumu inayomuwezesha mteja kuziona kwa urahisi na kuchagua Nguo kulingana na mapenzi yake.

Sehemu ya duka kubwa linajishighulisha na kuuza nguo likiwa limepangiliwa vizuri na kuning'iniza nguo zake kwa kutumia vikwamsho, na kuzipanga kwa utaratibu maalumu ili kuweza kurahisisha zoezi la kuchagua nguo pale wateja watakapokuja.

Duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza nguo mbalimbali upande wa nguo za kiume, zikiwa zimenin'ginizwa kwa kutumia vikwamsho na kupangiliwa katika mpangilio mzuri kabisa unaomuwezesha mteja kuchagua nguo kulingana na mapenzi yake.

Duka la kisasa na la kifahari lenye muonekano wa kuvutia, linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali, upande wa viatu kukiwa na Kuna mpangilio maalumu wa viatu hivyo, ili kuweza kurahisisha na kumvutia mteja pale atakapokuja kununua.

Moja kati ya masoko makubwa na ya kisasa, linalojihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo zikiwa zimepangiliwa katika rafu kwa mpangilio maalumu, unaomuwezesha mteja kuweza kuchagua bidhaa anayoitaka bila kupata taabu ya aina yoyote.

Moja kati ya masoko makubwa na kisasa ambao ndani yake kunapatikana bidhaa mbalimbali ambazo zinahitajika na jamii bidhaa hizo zikiwa zimepanguliwa katika mpangilio maalum ili kuweza kurahisisha zoezi la uchaguzi wateja watakapokuja kwa lengo la kununua bidhaa hizo

Sehemu ya soko kubwa la kisasa linalojihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali muhimu kwa matumizi ya binadamu, likiwa tayari limeshafunguliwa na kupangilia bidhaa zake katika mpangilio maalumu na mzuri, unaomwepesishia mteja na kutaka kuchagua bidhaa hizo.

Moja kati ya masoko ya kisasa kabisa ambalo ndani yake kunapatikana bidhaa tofauti tofauti, likiwa tayari limekwisha funguliwa soko hilo na ndani yake kuna wateja ambao wanaendelea kuchagua na kuthaminisha bidhaa zinazopatikana katika soko hilo.

Moja kati ya masoko makubwa ya kisasa kabisa, ambayo ndani yake kunapatikana bidhaa mbalimbali. Soko hilo likiwa limefurika kwa idadi kubwa ya watu wanaohitaji bidhaa mbalimbali zinazoweza kupatikana katika soko hili la kisasa.

Moja kati ya masoko makubwa na ya kisasa kabisa ambalo ndani yake kunapatikana bidhaa tofauti tofauti kulingana na uhitaji wa mteja, likiwa tayari limewekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji bidhaa kutoka kwenye soko hilo kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Mwanamke mrembo akiwa amevalia mavazi yanayomfanya azidi kung'ara katika muonekano wake huo akiwa katika moja ya masoko ya kisasa akiendelea kuchagua bidhaa zinazopatikana katika soko hilo bidhaa hizi anatarajia kuzitumia katika matumizi yake binafsi mbalimbali